Mazingira ya benki au ofisi ya huduma kwa wateja yenye meza zenye komyuta, viti vya wateja na wahudumu na mabango mbalimbali. Watu wanaonekana wakifanya miamala au kupata usaidizi hii ikiwa ni taswira ya benki ya kisasa inayojumuisha huduma za kifedha, TEHAMA na mahusiano ya wateja.

Shughuli ya kifedha katika benki au sehemu ya kubadilishia fedha, ambapo mteja anakabidhi noti za dora za marekani kwa muhudumu aliyenyuma ya kioo cha usalama, kifaa kama kikokotozi kinaonekana mezani kikionyesha mazingira rasmi ya huduma ya kifedha; ikiwa ni taswira ya benki inayotoa huduma za fedha kwa usalama, uwazi na uaminifu.

Shughuli ya kifedha katika benki au kituo cha kubadilishia fedha ambapo mteja anakabidhi noti za dola za kimarekani kupitia kioo cha usalama wa mhudumu anayehesabu fedha hizo. Mazingira haya yanaonyesha usalama, uwazi na utaratibu wa huduma za kifedha unaotolewa kwa wateja. Hii ni taswira ya taasisi ya kifedha inayochochea katika uchumi wa ndani kupitia huduma za kifedha.

Baa ya kisasa ambapo mhudumu aliye vaa vazi jeusi anatoa kinywaji kwa tabasamu huku nyuma kukiwa na rafu zilizojaa pombe za aina mbalimbali, kuna matunda safi mezani kama, nanasi na limao kwa mapambo ya vinywaji au matumizi pamoja na vinywaji, hii ni taswira ya baa inayojumuisha burudani, huduma kwa wateja na mitindo ya kisasa ya vinywaji.

Mazingira ya kitaalamu ya baa ambapo muhudumu wa vinywaji anamimina kinywaji kwenye glasi yenye mabarafu, mandhari ya nyuma inaonyesha rafu zilizojaa chupa za pombe na vinywaji vingine na juu kuna bango la baa shule. Hii ni taswira inayoonyesha baa ya kisasa inayojumuisha ujuzi, ubunifu na ubora wa bidhaa.

Baa ya kisasa yenye muonekano wa kuvutia, ambapo kuna kaunta ya mbao, stuli nne za mviringo, taa za mtindo na rafu zilizojaa pombe mbalimbali, muuzaji aliyevaa sare nyeupe anatoa huduma kwa tabasamu huku vinywaji vya kitropiki vikiwa mezani. Hii ni taswira ya baa ya kitalii au mjini inayojumuisha huduma za vinywaji mapambo ya kitamaduni na mwingiliano wa kijamii.

Sehemu ya ndani ya kituo cha huduma za magari ambapo magari kadhaa yamepangwa kwa mistari yakiwemo toyota. Mandhari inaonyesha vifaa vya kuinulia magari ikisisitiza mazingira ya kitaalamu ya ukaguzi, matengenezo au maandalizi ya magari kwaajili ya mauzo. Hii ni taswira ya muundo wa kisasa wa biashara ya magari inayojumuisha huduma, usalama na uratibu wa bidhaa.

Mashine ya kisasa ya maziwa ATM yenye maandishi kama maziwa fresh yaliyo tayari kwa kunywa ambapo kuna mtu aliyevaa sare za samawati anatumia mashine hiyo ikiashiria mazingira ya usafi na huduma ya kitaaalamu hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama bora na yenye bei nafuu.

Duka la kisasa la bidhaa za maziwa likiwa na mashine inayotoa maziwa safi na salama lenye chapa maziwa freshi. Mandhari ya maziwa yanayomwagika kuna chupa ya maziwa kwenye bango la samawati, linaonyesha: ubora, usafi na mvuto wa bidhaa hizo za maziwa.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya ATM ndani ya duka dogo, likiwa na maandishi kama maziwa fresh yanapatikana, yanayohamasisha ununuaji wa maziwa safi na salama hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa inayojumlisha teknolojia, usafi na urahisi wa huduma kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya ATM yenye maandishi mbalimbali yanayosisitiza ubora na usafi wa maziwa, na picha ya ng'ombe wakila majani. Mashine ina paneli ya kidigitali na sehemu ya kutolea maziwa, ikiashiria usambazaji wa maziwa safi kwa njia ya kisasa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi na urahisi wa huduma kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya atm ikiwa na maandishi kama maziwa freshi. Mashine ina picha ya ng'ombe glasi ya maziwa ikiashiria usafi ubora na lishe bora. Hii taswira ya lugha ya kisasa ya maziwa yanayotumia teknolojia kwa ajili ya usambazaji wa maziwa ya usalama na ya bei nafuu kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi kama maziwa freshi nanunua kwa kujiamini. Mashine ina sehemu ya kidijitali kwa malipo na utoaji wa maziwa pamoja na picha ya mtoto anayekunywa maziwa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama, safi na ya lishe bora.

Mashine ya maziwa ya ATM, nje ya jengo lenye mlango; ikisisitiza huduma ya maziwa safi. Mashine hii na paneli ya kidijitali na sehemu ya kutolea maziwa huku ikiwa na maandishi mbalimbali yanayohamasisha ununuzi wa maziwa ya shambani. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia, uzalishaji wa ndani na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya maziwa ATM ndani ya duka dogo la rejareja ikiwa na maandishi yanayohamasisha ununuzi wa maziwa safi. Mashine ina paneli ya kidigitali na sehemu ya kupokea maziwa, huku pembeni kukiwa na rafu zilizojaa vinywaji na bidhaa za nyumbani ikionyesha kuwa ni duka linalojumuisha huduma za maziwa na bidhaa zingine za matumizi ya kila siku.

Duka la bidhaa za maziwa yaliyopangwa kwenye rafu, ambapo mfanyakazi aliyevaa koti anaonekana akipanga chupa za maziwa, ikionyesha usimamizi wa bidhaa na huduma kwa wateja. Hii ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa zinazojumuisha usafi, utaratibu wa bidhaa na upatikanaji wa maziwa kwa urahisi.

Duka la kisasa na bidhaa za maziwa, ikiwa na mashine ya maziwa “Atm” yenye maandishi kama maziwa freshi ya asilimia mia, mashine inasehemu kuchotea maziwa, kitufe cha kuingizia maelekezo na picha ya ng'ombe hii ikiwa ni taswira ya duka la maziwa yanayotoa huduma ya haraka salama na ya bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa, amabalo limejaa maziwa paketi, na maziwa ya kwenye vidumu. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, na mtoto anaonekana akichunguza bidhaa; hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalojumuisha urahisi wa: huduma, usafi na lishe bora kwa familia.

Mashine ya maziwa ATM ikitumika kama njia ya kisasa ya kusambaza mziwa safi, mashine ina sehehu ya kuingizia taarifa na nyigine ya kuonyesha maelekezo au miamala pamoja na sehemu ya kutolea maziwa, mashine hiyo imewekwa kwenye magurudumu mekundu kwa ajili ya urahisi kusafirishwa, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia kwa usafi ,urahisi na huduma bora kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM", ambapo kuna mtumiaji anayetumia akionekana kulipia au kukinga maziwa. Mashine ina paneli ya kidijitali na picha ya ng'ombe, ikiashiria usafi ubora na teknolojia ya kisasa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha, usambazaji wa maziwa safi kwa njia ya kisasa na salama.

Duka dogo la bidhaa za maziwa ambapo mtu anamimina maziwa kutoka kwenye chupa moja hadi nyingine. Kuna kaunta, kabati ya kuonyesha bidhaa na bango yenye picha ya ng'ombe ikiashiria kuwa ni kituo cha usambazaji wa maziwa. Hii ni taswira ya duka la maziwa linaloendeshwa kwa njia ya kawaida, ikisisistiza usafi huduma ya moja kwa moja na uhusiano wa karibu na wateja.

Mashine ya kisasa ya maziwa (ATM) yenye maandishi na bei ya maziwa yanayohamasisha ununuzi wa maziwa hayo. Mashine ina sehemu ya kuchotea maziwa na kitufe cha kuingizia maelekezo pamoja na magurudumu kwa urahisi wa kusafirisha. Hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa, inayotumia mashine za kisasa kwa ajili ya usambazaji wa maziwa salama, safi na ya bei nafuu.

Mashine ya maziwa eitiemu inayotumika kutoa maziwa safi na salama, ambapo mteja anaitumia kuingiza kiasi cha maziwa au kufanya malipo huku chupa ya plastiki ikiwa tayari kupokea maziwa, mashine imepambwa na picha ya ng'ombe na maandishi yanayohamasisha maziwa safi hii ikiwa ni mfano wa duka la kisasa la bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia kwa usafi, urahisi na huduma bora kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" yenye maandishi kama maziwa freshi, mashine hiyo inasehemu ya kuchotea maziwa na paneli ya kuingizia taarifa pamoja na picha ya ng'ombe, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa inayotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama na safi kwa gharama nafuu.

Kundi la watu wakiwa ndani ya chumba wakishiriki vinywaji, huku tangazo la bidhaa za maziwa likionekana kwenye mlango wa chuma. Meza imefunikwa na kitambaa pia kuna jagi na vikombe ikiashiria matumizi ya bidhaa za maziwa kama sehemu ya maisha ya kila siku. Hii ni taswira ya maduka ya bidhaa za maziwa yanayotoa huduma kwa matumizi ya kijamii na familia.

Mashine ya maziwa "ATM" yenye maandishi yanayohamasisha unywaji wa maziwa safi na matamu kutoka kwenye kampuni husika, mashine ina paneli ya kidijitali na sehemu ya kupokea maziwa ikionyesha teknolojia ya kisasa ya usambazaji wa maziwa kwa bei nafuu, hii ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa inayojumuisha tehama, usafi na urahisi wa huduma kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" nje ya duka, ikiwa na maandishi mbalimbali yanayohamasisha ununuaji wa maziwa safi na salama. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa, inayojumuisha teknolojia ya kisasa, huduma za bei nafuu na usambazaji wa maziwa salama kwa jamii.

Mashine ya maziwa ya atm ndani ya duka dogo la rejareja ikitoa huduma ya maziwa safi na salama, mashine hiyo imepambwa na picha ya ng'ombe na maandishi yanayohamasisha ubora wa maziwa. Pmbeni kuna bidhaa zingine za dukani kama mafuta ya kupaka na vyakula vilivyo fungashwa, hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa yanayojumuisha teknolojia ,usafi na urahisi wa huduma kwa jamii.

Mashine ya maziwa ya a t m ikiwa na maandishi kama maziwa freshi mashine hii inapaneli ya kidijitali na sehemu ya kutolea maziwa huku picha za ng'ombe na maziwa ya kimwagika zikisisitiza ubora wa bidhaa, hii ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia usafi na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM", yenye maandishi kama maziwa freshi tayari kwa kunywa. Mashine hii ipo ndani ya jengo ikiwa na paneli ya kidigitali na picha ya ng'ombe na maziwa yakimwagika ikiashiria usafi, ubora na urahisi wa huduma. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa, inayotumia teknolojia ya kisasa kwa huduma salama na rafiki kwa jamii.

Mashine ya maziwa ATM yenye muundo wa kisasa wa kidigitali na sehemu ya kuchotea maziwa. Mashine hii iko ndani ya duka ikiashiria mazingira ya usafi na urahisi wa huduma, hii ikiwa ni taswira ya maduka ya maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa kwaajili ya usambazaji wa maziwa salama, bora na ya bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya maziwa atm yenye maandishi "maziwa halisi" na picha ya watoto wakinywa maziwa mashine iko ndani ya jengo na inapaneli ya kidijitali kwa ajili ya malipo na sehemu ya kutolea maziwa, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa ikisisitiza lishe bora usafi na urahisi wa huduma kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ATM yenye maandishi "maziwa fresh" tayari kwa kunywa, yanayohamasisha ununuaji wa bidhaa hiyo mashine ina picha ya ng'ombe na mtoto na iko ndani ya jengo pamoja na bidhaa nyingine. Hii inaashiria kuwa ni duka linalotumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya usambazaji wa kisasa wa maziwa.

Duka dogo la bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya maziwa "ATM", yenye maandishi kama maziwa freshi na ya gharama nafuu. Mashine ina sehemu yakuchotea maziwa na pia kuna paneli ya kuendesha mashine na picha ya ng'ombe wakila majani. Hii ni taswira ya duka la maziwa linalotoa huduma ya kisasa, salama na ya bei nafuu kwa jamii.

Mashina ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi kama maziwa safi na salama yanayo hamasisha umunuaji wa bidhaa hiyo. Mtu aliye vaa koti jeupe, anaonesha mashina hiyo akiashiria usimamizi wa kitaalam na usafi. Hii ikiwa ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa kwa huduma salama, nafuu na rafiki kwa jamii.

Duka dogo la maziwa linalouza bidhaa kama maziwa ya chupa na ina mabango ya matangazo mbalimbali. Mteja na muuzaji wanaonekana wakishirikiana na bidhaa zimepangwa kwenye rafu pamoja na huduma ya malipo ya simu huku mteja akishika chupa iliyojaa maziwa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha biashara ya kijamii, teknolojia ya malipo na lishe bora.

Mashine ya maziwa ya 'atm' yenye maandishi kama ''maziwa freshi'.' Ikiwa na picha ya glasi ya maziwa na ng'ombe. ashine na sehemu ya kidijitali ya kuchotea maziwa. Hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalotumia teknolojia, kwa ajili ya usambazaji wa maziwa salama safi na ya bei nafuu kwa ajili ya jamii.

Mashine mbili za kisasa za "maziwa ATM" zenye maandishi maziwa yaliyo tayari kwa kunywa, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia za kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama, safi na ya bei nafuu kwa jamii.

Mashine ya maziwa ya "ATM" ikiwa ndani ya duka mashine hii ina paneli ya kidigitali na sehemu ya kutolea maziwa huku ikiwa na maandishi yanayohamaisha ununuzi wa maziwa safi. Hii inasisitiza kuwa ni duka la bidhaa za maziwa inayojumlisha teknolojia usafi na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" yenye maandishi nunua maziwa freshi hapa. Mtu aliyevaa fulana yenye rangi ya chungwa yenye maandishi "katika huduma yako" anatumia mashine hiyo kujaza kidumu cha plastiki. Hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi, na huduma rafiki kwa jamii.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine ya maziwa Atm, ikisisitiza maziwa safi kutoka shambani yaliyokuwa tayari kwa kunywa ,mandhari ya ng'ombe, kikombe cha maziwa na matunda ya maziwa huonyesha ubora usafi na mvuto wa bidhaa, huu ukiwa ni mfano wa biashara ya kisasa ya maziwa inayojumuisha tehama usalama wa chakula na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya maziwa "ATM" yenye picha ya ng’ombe na maziwa yanaomwagika, ambapo mtu anaonekana akitumia mashine hiyo. Ikiashiria urahisi wa kupatikana maziwa safi kwa njia ya kieletroniki, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa bora kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa “ATM” inayotumiwa na mtu aliyevaa koti jeupe na neti ya nywele, ikiashiria mazingira ya usafi na taaluma. Mashine ina maandishi mbalimbali inayohamasisha ununuzi wa maziwa, pamoja na maelezo ya matumizi. Hii ikiwa ni taswira ya duka la maziwa linalotoa huduma ya kisasa, salama na ya bei nafuu kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya "maziwa ya ATM", ndani ya kibanda kidogo ikiwa na maandishi kama "Maziwa Freshi". Mashine ina dirisha dogo la kuwekea chombo cha kuchotea maziwa pamoja na paneli ya kidijitali. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa huduma bora, usafi na upatikanaji wa maziwa salama.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi maziwa freshi tayari kwa kunywa, ambapo mashine hiyo imepambwa kwa picha na maziwa yanayo mwagika, ikiashiria ubora usafi na urahisi wa huduma. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama na bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine ya maziwa ATM ndani ya jengo, ambapo mashine hiyo ina maandishi kama “maziwa yenye kiwango bora kutokea shambani.” Hii ikiashiria usafi, ubora na asili ya maziwa yanayouzwa, duka hili likiwa limewakilisha muundo wa kisasa wa kisasa wa biashara ya maziwa unaochanganya teknolojia na huduma bora kwa jamii.

Mashine ya maziwa "ATM" yenye maandishi maziwa fleshi na picha ya ng’ombe wakila majani, ikiashiria maziwa bora kutokea mashambani; mashine ina sehemu ya kuchotea maziwa na kitufe cha kuingizia maelekezo hii ikiwa ni taswira la duka la kisasa la maziwa linalotumia mashine ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa safi, salama na ya bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa zilizopangwa kwa ustadi ambapo rafu imejaa bidhaa mbalimbali za maziwa kama maziwa ya paketi na bidhaa nyingine zilizofungashwa. Duka limepambwa na matangazo ya maziwa safi, picha za ng'ombe na mandhari ya kijani ikisisitiza ubora na uzalishaji wa ndani, hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalojumuisha usafi, tehama na huduma bora kwa jamii.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine inayotolea maziwa safi na salama, mashine hiyo ina picha ya ng'ombe, inayosisitiza ubora na usafi wa maziwa yanayopatikana. Pembeni Kuna bidhaa za nyumbani kama viatu, ikionyesha kuwa duka hili linatoa huduma mchanganyiko kwa jamii. Hii ni taswira ya biashara ya maziwa inayo jumuisha teknolojia, usalama wa chakula na urahisi wa upatikanaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine mbili za maziwa ya atm yenye maandishi kama maziwa freshi ambapo mashine hizo zimepambwa kwa rangi ya samawati na kijani, zikiwa na picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa yakimwagika. Zimewekwa ndani ya sakafu ya zege ikiashiria mazingira ya duka la kisasa na maziwa.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" ikiwa na maandishi kama maziwa freshi unanunua kwa kujiamini. Mashine ina sehemu ya kidijitali na picha ya mtoto akinywa maziwa ikiashiria huduma salama, rafiki kwa familia, na inayolenga afya bora. Hii ni taswira ya maduka ya bidhaa za maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa safi.

Duka dogo la bidhaa za maziwa lenye mashine kadhaa ya kuuza maziwa na mafuta ya kupikia. Mashine ya maziwa ya "ATM" ina picha ya ng'ombe, mtoto anayekunywa maziwa na maziwa yakimwagika; duka limepangwa vizuri na ina sakafu ya vigae na matangazo ya nayovutia. Hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" yenye maandishi kama maziwa freshi yaliyotayari kwa kunywa pamoja na picha ya mtoto anayekunywa maziwa, mashine ina sehemu ya kuchotea maziwa na kidijitali pamoja na kikombe kilichowekwa tayari, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa safi, salama na kwa bei nafuu.

Mashine ya maziwa ATM yenye maandishi mbalimbali kama maziwa freshi kila siku na maziwa freshi. Mashine ina picha ya ng'ombe na maziwa yanayomwagika ikiashiria ubora, usafi na lishe bora. Hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama na ya bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa yenye mashine ya kisasa ya maziwa ATM yenye bango linalosema sasa inapatikana kwanzia lita moja ikionyesha bei na utaratibu wa malipo, hii ni taswira ya duka la maziwa inayotumia teknolojia ya mashine ya usambazaji wa maziwa safi, salama na kwa vipimo vinavyolingana na uwezo wa wateja.

Duka dogo la bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya maziwa ATM pamoja na bango linalosema lipa na Mpesa, ikionesha kuwa duka hili linatumia malipo ya simu. Rafu za duka zimejaa bidhaa kama unga, hii ikiwa ni taswira ya duka la maziwa lililochanganya na huduma za lishe na bidhaa za nyumbani.

Jokofu la duka la bidhaa za maziwa, lilioandikwa maziwa freshi na limejaa bidhaa mbalimbali za maziwa. Mtoto anaonekana akipita mbele ya jokofu hilo, likiashiria urahisi wa upatikanaji wa lishe bora kwa familia. Hii ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa, linalojumuisha usafi, teknolojia ya uhifadhi na huduma rafiki kwa wateja.

Mashine mbili za maziwa ATM za kuuzia bidhaa safi za maziwa zote zikiwa na paneli za kidijitali na maandishi ya kidijitali inayohamasisha ununuzi wa bidhaa safi, hii ni taswira ya huduma za kisasa la bidhaa ya maziwa na vyakula linalojumuisha usafi na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" inayoitoa maziwa safi ikiwa na picha ya ng'ombe wakila majani shabani. Mtu aliyevalia kofia ya samawati na fulana nyekundu yupo karibu na mashine hiyo ikionyesha matumizi ya teknolojia rahisi kwa wateja wa kawaida . Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia mashine ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama na ya bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" yenye maandishi maziwa freshi. Hii ikiashiria kuwa ni duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia kwenye usambazaji wa maziwa safi na salama. Mashine iko ndani ya jengo na ina sehemu ya kidigitali kwa malipo na kuchukua maziwa.

Duka la maziwa lenye mashine ya maziwa ya "ATM" na maandishi "maziwa yaliyo tayari kwa kunywa", ambapo kuna chupa, vifungashio na trei za mayai karibu na mlango, huku uwepo wa mhudumu na mteja ikiashiria duka la bidhaa za lishe bora. Hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalotoa huduma safi, salama na teknolojia kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi kama "Maziwa fresh" yenye kiwango bora pamoja na picha ya mtoto anayekunywa maziwa, mashine hiyo ina paneli ya kidigitali na sehemu ya kuchotea maziwa ikiashiria maduka ya bidhaa za maziwa inayotumia teknolojia kutoa huduma ya kisasa ya maziwa safi.

Mashine ya maziwa “ATM” ndani ya duka lenye bidhaa mchanganyiko kam maziwa, nafaka na vyakula vingine. Mashine ina picha ya ng'ombe na maandishi kama maziwa freshi kutokea shambani ikiashiria usafi na asili ya bidhaa . Hii ni taswira ya duka la maziwa yanayochanganywa na teknolojia ya kisasa na bidhaa za msingi na matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" iliyowekwa nje ya jengo ikiwa ina maandishi maziwa ya gharama nafuu. Mashine hiyo ina sehemu ya kuchotea maziwa na paneli ya kidigitali ikiashiria duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalotoa huduma salama, nafuu na ya kiteknolojia kwa jamii.

Duka dogo la bidhaa za maziwa ambapo muuzaji anamimina mazii kutoka kwenye chombo kikubwa kupitia kichujio hadi kwenye chombo kidogo. Bidhaa nyingine kama vitafunwa, viungo na bidhaa za nyumbani zimetundikwa na kupangwa kwenye rafu. Hii ni taswira ya biashara ya maziwa katika mazingira ya kijamii ikionyesha usindikaji wa awali, usafi wa chakula na upatikanaji wa maziwa safi kwa bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa lina mashine ya maziwa ATM pamoja na jokofu lililojaa bidhaa za maziwa ambapo mashine ina sehemu ya kuchotea maziwa na paneli ya kidijitali huku jokofu likiwa limepangwa vyema na chupa za rangi tofautitofauti.

Duka dogo la bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya maziwa "ATM " pamoja na bango la maziwa freshi. Kuna jagi la plastiki la kijani juu ya mashine na chombo cha wazi chini kinachoweza kuingia kuchochea au kusafirishia. Mazingira ya ndani yana sakafu yenye rangi nyeupe na nyeusi. Pia hii ikiwa ni taswira ya duka la maziwa yanayotoa huduma ya kisasa kwa jamii.

Mashine kadhaa za mashine ya ATM, zikiwa ndani ya jengo safi ambapo zimepambwa kwa picha za ng'ombe na mandhari ya kijani na maandishi kama maziwa freshi. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa safi, salama na wa haraka kwa wateja.

Mashine mbili za kisasa za maziwa, "ATM", zote zikiwa na chapa tofauti. Mashine hizo zina maandishi kama maziwa freshi yaliyo tayari kwa kunywa, na pamoja na picha ya ng'ombe na mtoto anayekunywa maziwa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia ya kisasa, kwa usambazaji wa maziwa safi, salama na wa uhakika.

Mashine ya maziwa ya ATM ndani ya duka la rejareja, ambapo mashine hiyo imepambwa na picha za ng'ombe wakila majani na mandari ya jua kuchomoza ikisisitiza maziwa safi shambani. Hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi na urahisi wa huduma kwa wateja wa rejareja.

Mashina ya kisasa yenye maziwa ya “ATM” yenye maandishi kama "maziwa freshi yaliyo tayari kwa kunywa''.Mashine hio iko ndani ya jengo na pembeni kuna kontena la chuma kwa ajili ya kuhifadhi maziwa, Hii ikiwa ni taswira ya maduka ya bidhaa za maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama, bora na ya bei nafuu.

Duka dogo la bidhaa za maziwa likiwa na kaunta ya kioo, yenye vidumu vya plastiki vya njano na nyeupe. Ikiashiria uhifadhi wa maziwa au bidhaa zake. Ndani kuna watu wakihudumiwa na nje kuna kiti cha plastiki cha samawati. Hii ikiwa ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa ya kijamii linalojumuisha huduma ya moja kwa moja, usafi na mahusiano ya karibu ya wateja.

Mashine ya maziwa ya ATM ambapo mtu anaonekana akitumia mashine hiyo ikiashiria urahisi wa kupata maziwa safi kwa njia ya kujihudumia. Hii ni taswira ya maduka ya bidhaa za maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa bora, salama na kwa bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya maziwa atm yenye maandishi kama "maziwa freshi yenye ubora" ikiwa katikati ya mashine nyingine mbili za njano, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linayotoa huduma ya kisasa, salama na bei nafuu kwa jamii.

mashine za maziwa ya "ATM" ambapo mashine hiyo ina paneli ya kidigitali na watu wawili wanaonekana wakishirikiana kuitumia. Hili ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa, usafi wa hali ya juu na udhibiti wa mamlaka rasmi.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" ndani ya jengo ikiwa na maandishi kama maziwa freshi na picha ya ng'ombe wakichunga pamoja na glasi ya maziwa, ikihamasiha ununuaji wa maziwa safi na salama. Hii ni taswira ya maduka ya bidhaa ya maziwa, yanayojumuisha: elimu, teknolojia na usalama wa chakula.

Mashine ya maziwa ya “ATM” iliyowekwa ndani ya kibanda cha chuma ikitoa huduma ya maziwa safi na salama, mashine hiyo ni ya kidigitali na ina sehemu ya kutolea maziwa na maandishi maziwa fleshi, hii ikiwa ni mfano wa duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi na urahisi wa huduma kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ATM yenye maandishi kama maziwa safi yaliyo tayari kwa kunywa, mashine inapicha ya ng’ombe, maziwa yanayo mwagika na mtoto anayekunywa maziwa akiashiria usafi, ubora na lishe bora; hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalotumia teknolojia kwenye usambazaji wa maziwa salama na kwa bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa yenye mashine nne za maziwa “ATM” zote zikiwa na picha ya ng'ombe wa kila majani inayotoa taswira ya asili ya maziwa, hii ni taswira ya duka la kisasa linalotoa huduma za maziwa za lishe bora kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Duka dogo la bidhaa za maziwa ambapo duka hilo limepakwa rangi ya samawati na maandishi meupe, likiwa na picha ya ng’ombe na kauli mbiu inayosema “uwe na siku njema.” Ndani ya duka kuna rafu za bidhaa na mtu aliyeketi, hii ikiwa ni taswira ya duka la maziwa lililochanganywa na bidhaa za lishe.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine ya maziwa ATM iliyowekwa ndani ya jengo. Mashine hiyo ina maandishi kama maziwa fresh na picha ya ng'ombe wakila majani ikisisitiza ubora, usafi na asili ya maziwa yanayouzwa. Huu ni mfano wa biashara ya kisasa ya maziwa inayojumuisha tehama, usalama wa chakula na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya maziwa ya ATM yenye chapa uchumi ndani ya duka la rejareja ikiwa na mandhari ya shamba lenye ng'ombe wakila majani. Mashine hiyo ina sehemu ya kutolea maziwa, paneli ya kidigitali na ujumbe "Nunua maziwa fresh hapa". Hii ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi na huduma bora kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" yenye maandishi maziwa freshi na picha ya ng'ombe wakila majani mashine ina sehemu ya kuchotea maziwa na kitufe cha kuingizia maelekezo, hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalotumia mashine za kisasa kwa usambazaji wa maziwa safi, salama na kwa bei nafuu.

Kituo kidogo cha ukusanyaji na usambazaji wa maziwa ambapo mtu anatumia chombo cha kupimia kumimina maziwa kwenye chombo kingine; pembeni kuna mashine na jokofu jeupe ikionyesha mazingira ya usindikaji na uhifadhi wa maziwa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha usafi, vifaa vya uhifadhi na huduma za moja kwa moja kwa jamii.

Mashine ya maziwa "ATM" yenye maandishi maziwa freshi, ikiwa nje ya jengo na mwanamke amesimama pemben. Mashine ina picha ya ng'ombe na maziwa yanayomwagika ikiashiria ubora usafi na lishe bora hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya usambazi maziwa kwa usalama na bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa lenye maneno chakula cha furaha kwa watu wenye furaha. Duka hili lina rangi za samawati na nyeupe, na ndani kuna jokofu la kuhifadhia bidhaa za maziwa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha usafi, teknolojia, na huduma rafiki kwa jamii.

Duka la maziwa lenye mashine mbili, ikiwemo "maziwa ATM" na "saladi ATM". Mashine ya maziwa ina picha na maandishi mbalimbali yanayohamasisha ununuzi wa maziwa safi na salama. Hii ni taswira ya duka la kisasa inayotoa maziwa kwa njia ya mashine, ikisisitiza usafi, lishe bora na urahisi wa huduma.

Sehemu ya kufungasha bidhaa za maziwa ambapo mtu anatumia kifaa cha kupuliza moto kufunga baketi za chupa, chupa zenye lebo ya rangi ya waridi na nyeupe zimepangwa vizuri kwenye meza na rafu. Hii ikiwa ni taswira ya duka la maziwa linaloandaa bidhaa kwa ajili ya sokoni likionyesha hatua ya: usindikaji, uhifadhi na usambazaji wa bidhaa.

Duka la kisasa na bidhaa za maziwa likiwa na mashine inayotoa maziwa kwa mfumo wa kujihudumia mandhari ya ng'ombe kwenye nyasi na matangazo ya maziwa yaliyopasuliwa na kuchanjwa inaonyesha ubora, usafi na urahisi wa upatikanaji wa maziwa safi hii ni taswira ya mabadiliko ya biashara ya maziwa kutoka kwenye mfumo wa jadi hadi mfumo wa kidijitali.

Duka dogo la jamii ambapo watu wawili wamesimama wakiwa na bidhaa mbalimbali kwenye chupa pamoja na vyombo vya plastiki, mmoja ameshika dumu lenye mfuniko wa samawati huku rafu ya mbao nyuma yao ikiwa na chupa nyeupe na manjano. Mandhari hii inaashiria biashara ndogo ya bidhaa za nyumbani na chakula, inayowezesha kujumuisha bidhaa za maziwa kama siagi, mtindi au maziwa yaliyosindikwa.

Mashine ya maziwa ya ATM ya kisasa yenye vitengo viwili vya kutolea maziwa, paneli ya kidigitali na maandishi kama maziwa fresh na nunua maziwa fresh hapa pembeni kuna vyombo vya plastiki vya kupimia na kuhifadhia maziwa na mtu akimimina maziwa kwenye chombo cha rangi ya chungwa. Hii ni taswira ya duka la maziwa linalojumusiha teknolojia, usafi na huduma kwa jamii

Mashine ya kisasa ya maziwa eitiemu yenye maandishi yanayohamasisha kununua maziwa safi na salama kutoka shambani, mashine hii ina paneli ya kijiditali na picha ya mtu akikamua ng'ombe ikiashiria usafi na ubora wa maziwa, hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa inayotumia teknolojia ya kisasa kwa huduma bora na salama.

Duka la bidhaa za maziwa likiwa na mashine za kisasa inayotoa maziwa safi na salama, mlango ukiwa wazi ikionyesha picha ya ng'ombe mtungi wa maziwa likiwa na maandishi kama maziwa freshi, hii ikiwa ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia usafi na huduma rafiki kwa jamii.

Duka la kuuzia bidhaa za maziwa lenye mashine ya maziwa ya "ATM" inayotoa maziwa safi na tayari kwa kunywa. Muuzaji aliyevaa koti jeupe yupo ndani ya kibanda hicho na mashine ya kutoa maziwa iko nyuma. Hii ikiwa ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linayojumuisha teknolojia, usafi na huduma rafiki kwa jamii ya mjini na vijijini.

Duka la bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya maziwa ya "ATM", yenye maandishi maziwa yaliyo tayari kwa kunywa. Mtu aliyevaa koti jeupe na neti ya nywele, amesimama mlangoni akiashiria usafi na taaluma. Hii ni taswira ya duka la maziwa linalojumuisha teknolojia, usalama wa chakula na huduma rafiki kwa jamii.

Mtu akitumia mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" iliyowekwa nje ya duka ikiwa na maandishi kama maziwa freshi yanayohamasisha ununuaji wa maziwa Safi na salama kwa matumizi. Hii ni taswira ya maduka ya bidhaa ya maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa kwa huduma nafuu, salama na rafiki kwa jamii.

Mashine ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi kama maziwa freshi bei poa yanayohamasisha ununuaji wa maziwa safi na salama. Mashine hii ina sehemu ya kutoa maziwa na paneli ya kidijitali ikiwa nje ya duka. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa inayotumia teknolojia ya kisasa kwa huduma nafuu salama na rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya “Maziwa ATM”inayotumika kutoa maziwa safi na salama. Mtu anaangaliana na paneli ya kidijitali akichagua kiasi cha maziwa huku maandishi kama “Maziwa freshi” yakihamasisha ununuzi. Hii ni taswira ya duka la maziwa inayojumisha teknolojia, usafi na huduma rafiki kwa jamii.

Duka la bidhaa za maziwa lenye rangi ya samawati na nyeupe likiorodhesha bidhaa kama: maziwa freshi, ugali, keki na mayai. Watoto wawili wapo nje ya duka hilo ikiashiria mazingira ya kijamii na urafiki wa huduma. Hii ni taswira ya duka la maziwa linajumuisha bidhaa za lishe na chakula cha kila siku likiwa na mchango mkubwa katika familia na jamii.

Kituo cha usambazaji wa maziwa ambapo mtu aliyevaa koti jeupe anamimina maziwa kwenye chombo cha mnunuaji dirisha linaonyesha mtu mwingine akisimama nje labda akipokea maziwa meza ina chupa ya plastiki daftari lenye maandishi na chupa nyingine ya njano hii ikiwa ni taswira ya duka au kituo cha jamii kinachojihusisha na usambazaji wa maziwa safi ikiashiria huduma ya lishe usafi na uaminifu.

Mashine ya kisasa inayotoa maziwa safi kwa bei nafuu kwa njia ya kujihudumia huku mandhari ya mtoto anayekunywa maziwa na maandishi yanayoonyesha ubora wa huduma usafi na urahisi wa upatikanaji wa maziwa. Hii ni taswira ya mabadiliko ya biashara ya maziwa kutoka kwenye mfumo wa jadi hadi mfumo wa kidigitali unaowezesha upatikanaji wa bidhaa ya maziwa kwa urahisi, usalama na gharama nafuu.

Kituo cha usambazaji wa maziwa kilichopo chini ya kampuni ya Nyara, ambapo kuna mashine ya maziwa yenye maneno "maziwa fresh kutoka shambani". Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha usafi na usambazaji wa kijamii wa maziwa.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine ya maziwa "ATM" yenye maandishi maziwa muda wa wote na maziwa fresh.i Mashine ina picha ya ng'ombe. Maziwa yanayomwagika na mandhari ya kijani ikiashiria ubora, usafi na lishe bora. Hii ni taswira ya duka la kisasa la maziwa linalotumia teknolojia ya sasa kwa usambazaji wa maziwa salama na ya bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi kama maziwa freshi na picha ya ng'ombe ikiashiria usambazaji wa maziwa safi kwa njia ya kisasa. Mashine ipo ndani ya jengo na ina paneli ya kidijitali ya malipo na utoaji wa maziwa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi na lishe bora.

Kibanda chenye mashine ya maziwa ''ATM'', yenye maandishi ya gharama nafuu na picha ya ng'ombe pamoja na ndoo ya maziwa. Kibanda hichi kina mashine ya digitali ya kuchotea maziwa na kimewekwa kiti kwa mbele, kwa ajili ya wateja kukaa. Hii ikiwa ni taswira ya maduka ya maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa, kwa usambazaji wa maziwa safi salama na ya bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya ATM, yenye mandishi kama, maziwa freshi" ikiwa na muundo wa kisasa Wa kidijitali huku uwepo wa picha ya ng'ombe akila na maziwa yanayomwagika ikiashiria ubora na usafi wa huduma hiyo. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa safi, salama na kwa bei nafuu.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine ya "Milk ATM " iliyowekwa katika mazingira ya rejareja. Mashine hiyo ina maandishi kama ''maziwa freshi kila siku'' ikisisitiza upatikanaji wa maziwa safi yaliyopasuliwa kwa njia ya kisasa. Mandhari ya ng'ombe wa kila majani na chupa za maziwa kuongeza mvuto wa bidhaa, na kuonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya shamba na mlaji.

Mashine ya kisasa ya maziwa 'a t m' yenye maandishi ''maziwa freshi'', ikiwa ndani ya jengo na mtu aliyevaa sharti jekundu akitoa mashine hiyo. Hii ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa linayotumia teknolojia, kwa ajili ya usambazaji wa maziwa salama safi na ya bei nafuu kwa jamii.

Duka la bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya maziwa "ATM" lenye maandishi maziwa freshi na ikiwa na picha ya ng'ombe; hii ni taswira ya duka la maziwa linalotoa huduma ya kisasa, salama na ya bei nafuu kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa "ATM" yenye maandishi kama maziwa freshi kutokea shambani, ambapo mashine ina mandhari ya kijani na anga la samawati pamoja na picha ya ng'ombe ikiashiria maziwa ya asili kutokea shambani. Hii ni taswira ya maduka ya bidhaa za maziwa yanayotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama, safi na kwa gharama nafuu.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" ndani ya duka ikiwa na maandishi kama maziwa freshi tayari kwa kunywa, mashine hiyo ina sehemu ya kutoa maziwa na paneli ya kidijitali na picha ya ng'ombe, ikiashiria usafi na usalama wa maziwa. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa huduma bora na salama.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi "maziwa freshi tayari kwa kunywa" na imeandikwa bei kwa chini ikiashiria upatikanaji wa maziwa kwa gharama nafuu. Mashine hii ni sehemu ya duka la kisasa la maziwa, linalotoa huduma ya kiautomatiki, salama na rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi kama kama "maziwa freshi, na maziwa freshi kila siku". Mashine ina picha ya ng'ombe na maziwa yanayomwagika, na mtu anaeiendesha kupitia paneli ya kidigitali. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa, inalotumia teknologia ya kisasa kwa usamabazaji wa maziwa safi, salama, na wa haraka.

Mtu akitumia mashine ya "maziwa ATM" yenye muundo wa kisasa na picha ya maziwa yanayomwagika ambapo mashine hii ni sehemu ya duka la bidhaa za maziwa linalotoa huduma ya kiautomatiki kwa usambazaji wa maziwa safi, salama na ya bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya atm yenye maandishi kama ''maziwa freshi yaliyotayari kwa kunywa''. Ambapo mashine hiyo iko ndani ya jengo na pembeni kuna mlango wa chuma na sakafu ni ya vigae. Hii ikiashiria mazingira safi na salama. Hii ni taswira ya duka bidhaa za maziwa inayotoa huduma kwa jamii, kwa njia ya haraka nafuu na yenye viwango vya usafi.

Kituo cha usambazaji wa maziwa ambapo mtu aliyevaa koti jeupe anamimina maziwa kutoka kwenye jagi hadi kwenye chombo cha mteja. Dirishani kuna mtu mwingine aliyesimama nje labda akisubiri maziwa. Meza ina chupa ya plastiki, daftari lenye maandishi na chupa nyingine ya njano; hii ikiwa ni taswira ya duka au kituo cha jamii kinachojihusisha na usambazaji wa maziwa safi ikiashiria huduma ya lishe usafi na uaminifu.

Sehemu ya duka la rejareja ambapo wafanyakazi wanapanga bidhaa za maziwa kwenye jokofu. Bidhaa hizo ni pamoja na maziwa ya paketi na sharubati zikiwa zimepangwa kwa ustadi na kuangaziwa na taa za ndani. Wafanyakazi wamevaa sare nyeupe wakionyesha usafi na taaluma. Hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalojumuisha TEHAMA, usafi na huduma bora kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya ATM ndani ya duka liliojaa bidhaa kama unga na vyakula vingine. Mashine hiyo ina nembo na picha ya ng'ombe kwenye mandhari ya kijani. Hii ikiwa ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa bidhaa safi, salama na wa haraka kwa wateja.

Duka dogo la bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya maziwa "ATM" na mhudumu aliyevaa mavazi meupe na kofia ya usafi ikiashiria mazingira ya usindikaji wa chakula. Mashine ina sehemu ya kuchotea maziwa na vitufe vya kuendesha mashine. Hii ikiwa ni taswira ya duka la maziwa linalotoa huduma za kisasa salama na kwa bei nafuu kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya ATM, yenye maandishi kama "maziwa freshi bei poa" ikionyesha huduma ya kisasa ya utoaji wa maziwa safi kwa bei nafuu huku kukiwa na mteja anayetumia mashine hiyo. Mashine ina picha ya ng'ombe, glasi ya maziwa na kijani kibichi kinachoashiria mazingira ya shamba. Hii ni taswira ya duka la bidhaa za maziwa linalojumuisha teknolojia, usafi na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya ATM yenye vitengo viwili vya kutoa maziwa ikipambwa na picha za ng'ombe na maandishi mbalimbali pembeni kuna bango la matangazo linaloonyesha bidhaa zinazopatikana za maziwa hii ikiwa ni taswira ya duka la vifaa vya maziwa linalojumuisha teknolojia safi na huduma rafiki kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi kama maziwa yaliyo tayari kwa kunywa, mashine hiyo imepambwa kwa picha ya ng'ombe na picha ya mtoto, anayekunywa maziwa ikiashiria usafi, ubora na urahisi wa huduma hii ni taswira ya duka la maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa salama na wa bei nafuu.

Duka dogo la bidhaa za maziwa likiwa na mashine ya maziwa "ATM" yenye maandishi maziwa yaliyo tayari kwa kunywa. Mashine inapicha ya maziwa kumwagika, chupa ya maziwa na glasi ikiashiria usafi na ubora wa bidhaa. Hii ni taswira ya duka la maziwa inayotoa huduma za kisasa, salama na kwa bei nafuu.

Mashine ya maziwa ya "ATM" yenye maandishi yanayosisitiza ubora na usafi wa maziwa ikiwa ndani ya jengo lenye sakafu ya vigae. Mashine ina picha ya ng'ombe, mtoto anayekunywa maziwa na bei za maziwa; hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalojumuisha: teknolojia, usafi na huduma nafuu kwa jamii.

Soko lenye bidhaa nyingi za asili kama viungo, nafaka na miti shamba; zilizopangwa kwenye magunia na vyombo vya wazi kila kimoja kikiwa na alama na jina. Hii ni taswira ya duka la kienyeji linaloonyesha utajiri wa utamaduni, lishe na biashara za mtaa.

Eneo la soko lenye mboga mbichi kama nyanya, vitunguu, karoti, maharage, biringanya na mboga za majani. pia watu wengi wakionekana wakinunua au kuuza ikiashiria shughuli nyingi ya biashara za mtaa, hii ni taswira ya maduka ya ndani yanayouza bidhaa za chakula kwa njia ya moja kwa moja kwa jamii.

Duka la ndani lenye mandhari ya soko la mboga na matunda ambapo bidhaa kama nyanya, vitunguu, karoti, kabichi na mboga za majani zimepangwa kwa ustadi. Wauzaji na wateja wanaonekana wakishiriki katika shughuli za kibiashara ikionyesha uchumi hai wa kijamii. Mazingira haya ya duka la ndani yanasisitiza upatikanaji wa chakula safi, ushirikiano wa kijamii na uendelevu wa biashara ndogondogo.

Soko la ndani lenye meza zilizopangwa na bidhaa mbalimbali kama ndizi, parachichi, nyanya na mboga zingine. Ambapo wauzaji wapo karibu na vibanda hivyo vivyolivyojengwa kwa nguzo za zege na dari ya saruji, ikiashiria mazingira ya soko la kijamii. Mabango mbalimbali yakionyesha sehemu ya soko au majina ya uuzaji wa maduka ya ndani, yanayochangia katika lishe, ajira na mshikamano kijamii.

Eneo la soko ambapo muuzaji anampa mteja mfuko uliojaa mboga. Meza ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali kama nyanya, karoti, mboga za majani, maembe na mayai. Soko limefunikwa na turubai ikiashiria ni mazingira ya kawaida ya biashara ya kila siku, hii ikiwa ni taswira ya soko hai linalolochangia katika lishe, ajira na uchumi wa jamii.

Soko la ndani lenye bidhaa za mapambo ya nyumba kama vioo vya kupendeza, picha za sanaa, taa za kioo na vyombo vya mapambo. Watu wwili wamesimama mbele ya kaunta wakkichunguza bidhaa, ikiashiria muingiliano wa kijamii na biashara ya kiufundi. Hii ni taswira ya soko la bidhaa za mapambo ikiwa ni sehemu ya utamaduni, ubunifu na uchumi.

Soko la wazi ambapo watu wawili wanashiriki katika biashara ya nyanya, mmoja akiwa nyuma ya meza yenye kreti za njano zilizojaa nyanya, na mwingine amesimama na kikapu cha zambarau kinachowekwa nyanya. Mandhari inaonyesha shughuli za kijamii, biashara ya mtaa na ushirikiano wa moja kwa moja baina ya muuzaji na mnunuzi. Hii ikiwa ni taswira ya soko hai linalochangia katika lishe, ajira na uchumi.

Soko la wazi lenye bidhaa za kilimo kama mahindi, maboga, vitunguu na mboga nyingine zilizopangwa juu ya magunia na mikeka. Wauzaji wameketi au kusimama karibu na bidhaa zao na wateja wanapitaa sokoni. Kuna paa la bati linalotoa kivuli na anga ni safi, hii ikiwa ni taswira ya soko la kijamii linalojumuisha kilimo na biashara ya moja kwa moja.

Soko la kijamii ambapo muuzaji ameshika mboga za majani, huku bidhaa nyingine kama karoti, mapapai, viazi na mboga za majani, zikiwa zimepangwa mezani. Wateja na wauzaji wengine wanaonekana wakishiriki katika shughuli za kibiashara, wakionyesha tamaduni hai na uchumi wa ndani unaotegemea kilimo. Hii ni taswira ya soko la chakula safi, lishe bora na mshikamano wa kijamii.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo muuzaji ambapo muuzaji anapanga mboga safi kama nyanya, karoti, viazi na vitunguuu kwenye ndoo na makreti, wateja na wauzaji wengine wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa huku madhari ya nyuma ikionyesha vibanda zaidi na muingiliano wa kijamii; Hii ni taswira hai ya uchumi wa kijamii unaotegemea kilimo cha ndani na biashara ya moja kwa moja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wakifanya biashara ya bidhaa mbalimbali kama: nyanya, matango, ndizi, viungo na nafaka; ambapo kuna mabanda ya soko yaliyojengwa kwa mbao na mabati, pia na kuna bendera zinaonekana juu ikiashiria mazingira ya soko la kijamii na kiuchumi. Hii ni taswira ya soko la jadi linalochangia katika maisha ya kila siku ya jamii.

Eneo la sokoni lilojaa bidhaa za mikono, hasa: vitu vya shanga, sanamu za mbao, vinyago, mikoba ya ngozi; na mapambo ya wanyama kama pundamilia na kifaru. Sakafu ni ya vigae vya mapambo na mteja anaonekana akichunguza bidhaa. Hii ikiwa ni taswira ya soko la kitamaduni linalojumuisha ubunifu wa sanaa, biashara ndogo, na urithi wa jamii.

Soko la wazi lenye wajasiriamali hasa wanawake wakiuza nyanya, vitunguu na kabichi. Mazao yamepangwa kwenye vikapu a makreti na kuna miamvuli inayotumika kutoa kivuli. Hii ni taswira inayojumuisha biashara ya mazao, mawasiliano ya kijamii na uchumi wa kimtaa.

Soko la nafaka ambapo magunia makubwa yaliyojaa mchele, maharage na nafaka nyingine. Yakiwa wazi kwa ajili ya wateja kuona, baadhi ya magunia yana bei kama elfu mbili mia moja na kuna watu wawili muuzaji na mteja wakizungumza. Nyuma kuna rafu za bidhaa nyingine, hii ikiwa ni taswira ya soko la kijamii linaloonesha biashara ya chakula cha msingi, ushirikiano wa watu na uchumi wa mtaa.

Soko la kijamii ambapo muuzaji aliyevaa aproni anashiriki katika biashara ya mbogamboga kama vile vitunguu, nyanya na mboga za majani, mtu mwingine aliyevaa fulana amesimama karibu akionekana kushirikiana au kubadilishana taarifa mazingira haya ya soko la wazia yanasisitiza biashara ya moja kwa moja na ushirikiano wa kijamii.

Soko la kijamii ambapo muuzaji aliyevaa aproni nyekundu anampa mteja mfuko wenye mboga za majani, bidhaa nyingine kama: nyanya, vitungu maji, ndizi na matunda mengine zimetandanzwa mezani. Mazingira haya yanasisitiza biashara ya moja kwa moja, lishe bora na mshikamano wa kijamii.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo muuzaji aliyevaa mavazi ya waridi ameketi katikati ya vikapu vya bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo ni pamoja na: nyanya, pilipili, vitunguu, viazi, ndimu, maharage na nafaka nyingine. Mandhari ya nyuma inaonyesha wauzaji na wateja wengine ikisisitiza uchumi hai wa kijamii na kiutamaduni wa biashara moja kwa moja.

Soko kubwa ambapo wauzaji wamepanga matunda na mbogamboga mbalimbali kama ndizi, maembe, mapapai, mananasi, nyanya na bidhaa zingine za kilimo. Pia wateja na wauzaji wanashirikiana katika shughuli za biashara wakilindwa na kivuli cha plastiki na turubai. Soko hili linaonyesha uchumi wa ndani unaotegemea kilimo, tamaduni hai na ushirikiano wa kijamii.

Soko la matunda lenye madhari ya kuvutia ambapo muuzaji amepumzika mezani huku matunda mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Kuna ndizi zilizoningwa juu machungwa, mapapai, na matufaa mekundu na ya kijani, huku kukiwa na zabibu, vitunguu, na parachichi; vyote vikiwa safi na vimepangwa kwenye kikapu na makreti. Hii ni taswira ya biashara ya chakula safi, lishe bora, na uchumi wa kijamii unaotegemea kilimo cha ndani.

Soko la wazi lenye muuzaji wa matunda na mboga akipanga ndizi huku akiwa amezungukwa na maembe, mananasi, pilipili hoho, karoti, kunde na kabeji. Ambapo bidhaa zimepangwa kwenye ndoo, makopo na mifuko ya plastiki hii ikiwa ni taswira ya soko hai la kijamii linalojumuisha kilimo na biashara ndogo.

Soko lenye mavazi ya kitamaduni ya kiafrika pamoja na viatu vilivyotengenezwa kwa ustadi. Mavazi kama mashati na magauni yamewekwa kwenye wavu wa kuning'iniza. Huku viatu vya ngozi vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mezani na ukutani. Watu wawili wanaonekana mmoja akisimama ndani ya banda na mwingine akiwa kwa nje. Hii ikiwa ni taswira ya soko la bidhaa za kitamaduni na ufundi wa mikono.

Soko kubwa ambapo wauzaji wawili wa kike na wa kiume wakiwa wameketi, katikati ya bidhaa mbalimbali kama pilipili, hoho, karoti, nyanya, bilinganya na mboga mboga zingine. Mwanamke ameketi akichambua mboga huku mwanaume amekaa akitabasamu. Hii ikiwa ni taswira ya biashara ya mitaa inayochangia katika lishe ajira na mshikamano wa kijamii.

Soko la wazi ambapo muuzaji amevaa aproni ya kijani na shati jekundu, akipanga nyanya kwenye mifuko. Pembeni kuna: pilipili hoho, maharage mekundu na mboga zingine kwenye ndoo na vikapu. Hii ni taswira ya soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima wadogo likiwa na mchango mkubwa katika lishe, ajira na uchumi.

Soko la wazi lenye meza na makreti yaliyojaa mboga na matunda mbalimbali kama: nyanya, vitunguu, tikiti maji, nazi na mazao mengine. Wauzaji na wateja wanashughulika sokoni na mazingira ni ya kijani yanaonekana kwa nyuma, hii ikiwa ni taswira ya soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima wa mtaa, likiwa na mchango mkubwa wa lishe, ajira na uchumi.

Soko hai la matunda ambapo muuzaji anapanga mafungu ya ndizi, akiwa amezungukwa na matunda mengine kama maembe na mananasi. Mandhari ya nyuma inaonyesha wauzaji wengine na wateja ikisisitiza shughuli za kila siku ya biashara ya jamii. Hii ni taswira ya soko la kijamii linalojumuisha kilimo, biashara ndogo na utamaduni.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo muuzaji anapakia nyanya safi kwenye mfuko wa plastiki kutoka kwenye rundo kubwa mezani, wanawake wengine wamesimama karibu wakionekana kuwa wateja au wauzaji wenza na mazingira haya ya vibanda vya muda kuna bidhaa nyingi za kilimo inasisitiza uchumi wa kijamii, ushirikiano na upatikanaji wa chakula safi kwa bei nafuu.

Soko la wazi kwenye shughuli nyingi ambapo muuzaji, aliyevaa aproni na kilemba cha waridi ameketi kipima vitunguu kwa kutumia mizani. Bidhaa kama nyanya, karoti na vitunguu na mboga zingine zimepangwa kwa ustadi kwenye makreti ya plastiki. Mandhari ya nyuma inaonyesha magunia ya mazao na wauzaji wengine yakisisitiza uchumi wa kijamii wanaotegemea kilimo cha ndani.

Soko la kijamii ambapo wauzaji na wateja wanashirikiana katika shughuli zao za kila siku katika biashara ya mazao ya kilimo. Bidhaa kama ndizi, nyanya, pilipili hoho na matunda mengine; yametandazwa kwenye meza vikapu na ndoo, huku vibanda vikiwa na miyamvuli na mifuniko ya maturubai. Mazingira haya yanasisitiza uchumi wa ndani utamaduni hai na ushirikiano wa kijamii.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua matunda kama: ndizi, maembe, papai, maboga na pilipili hoho; kuna miamvuli ya samawati kwa ajili ya kivuli na bei zimeandikwa kwa mikono juu ya matunda. Hii ni taswira ya soko la kijamii inayojumuisha urahisi wa bidhaa, mahusiano ya kijamii na uchumi wa mitaa.

Sehemu ya soko la rejareja ambapo mikanda na viatu vya wazi vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mikanda imening'inizwa kwa rangi na mtindo mbalimbali kama nyeusi na kahawia, huku viatu vya wazi vikiwa juu kwa rangi mbalimbali kama samawati, biige na waridi. Hii ni taswira ya soko la mtindo wa mavazi, ikiashiria biashara ya rejareja, usafi wa bidhaa na urahisi wa ununuzi.

Banda la matunda sokoni ambapo muuzaji aliyevaa koti la kijani anapanga machungwa mbele ya meza matunda yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu za mbao kuna ndizi, tikiti maji, tufaa, zabibu ,embe ,parachichi na machungwa hii ikiwa ni taswira ya soko la kijamii inayoendeshwa na wakulima na wajasiriamali wa mtaa ikisisitiza lishe bora ,biashara ya moja kwa moja na mshikamano wa kijamii.

Soko la matunda ambapo wanawake wawili wamesimama nyuma ya meza zilizojaa matunda mbalimbali kama machungwa, matufaa, limao, ndizi, na mapapai. Meza zimeandikwa kwa namba tofauti. Hii ikiwa ni taswira la soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima wadogo na wafanyabiashara wa mitaa likiwa na mchango mkubwa katika lishe, uchumi, na ushirikiano wa jamii.

Soko lenye mkusanyiko mkubwa wa mikoba ya rangi na mitindo mbalimbali, ambayo imepangiliwa kwa rafu na wateja wanaonekana wakichagua bidhaa hii ni taswira ya soko la rejareja linalojumuisha mitindo, urahisi wa ununuzi na shughuli nyingi za kibiashara.

Eneo la sokoni lililojaa viungo na bidhaa za mboga kama: pilau masala, mdalasini, mkarafuu, binzari na unga; bidhaa zimepangwa kwenye vyombo vikubwa vya plastiki na rafu na kuna harakati za wateja sokoni. Hii ni taswira ya soko la ndani linalojumuisha utamaduni wa chakula, biashara ndogo na mahusiano ya kijamii.

Banda la soko la nyanya ambapo mama mmoja anapanga nyanya kwenye meza na kuna alama za bei mbalimbali. Hii inaonesha mbinu ya kuuza kwa vipimo tofauti kulingana na ukubwa au ubora wa nyanya. Mazingira ya soko yanaonesha shughuli nyingi kwani kuna bidhaa nyingine nyuma. Hii ni taswira ya soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima wa mtaa likiwa na mchango mkubwa katika lishe, ajira na uchumi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa kama mchele na maharage zimepangwa kwenye magunia makubwa yaliyowazi wauzaji na wateja wameketi au kusimama chini ya miamvuli ya rangi mbalimbali wakishiriki katika biashara ya nafaka kwa wingi, hii ni taswira ya soko la jumla linaloendeshwa na jamii likisisitiza usalama wa chakula biashara ya ndani na mshikamano wa jamii.

Soko la wazi lenye muingiliano wa kijamii na kibiashara, ambapo muuzaji wa mboga anamkabidhi mteja mboga za majani kwa tabasamu. Bidhaa kama nyanya, ndizi na mboga za majani, zimepangwa kwa ustadi. Hii ikiwa ni taswira ya soko hai la kijamii linalojumuisha lishe bora, biashara ndogo na mahusiano ya kijamii.

Soko la ndani lenye bidhaa za mikono hasa vito, mikoba vitambaa na mapambo ya kitamaduni ambapo wauzaji wamepanga bidhaa kwa ustadi na wateja wanachunguza kwa umakini. Soko lina paa la samawati na sakafu ya zege ikiwa na harakati nyingi za kijamii na kiuchumi. Hii ni taswira ya soko la kitamaduni linayojumuisha biashara ndogo utamaduni wa jamii na mahusiano ya jamii.

Soko kubwa la matunda ambapo wateja na wauzaji wanashughulika katikati ya meza zilizojaa ndizi, maembe, mapapai, maparachichi na matunda mengine ya kitropiki; ndizi zimefungwa juu ikiashiria wingi wa mazao na uzalishaji wa ndani. Hii ikiwa ni taswira ya soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima wadogo likiwa na mchango mkubwa kwa lishe, ajira na uchumi.

Eneo la soko lenye matunda mengi na shughuli mbalimbali, ambapo watu wamekusanyika chini ya miamvuli myekundu yenye maandishi "timu tano tena", meza za soko zikiwa zimepangwa kwa ustadi, na matunda kama ndizi, tikiti maji, tufaa na machungwa. Hii inaonyesha taswira ya soko la wazi, linalochangia katika lishe, ajira na mshikamano wa kijamii.

Soko la wazi ni shughuli nyingi ambapo wanawake wawili wanachunguza mboga safi, zilizopangwa kwenye meza zikiwemo: nyanya, karoti, pilipili hoho na mboga zingine; miamvuli ya rangi mbalimbali hutoa kivuli huku watu wengine wakionekana wakitembea na kununua bidhaa. Hii ni taswira ya soko hai la kijamii inayoendeshwa na wakulima na wajasiriamali wa mitaa likisisitiza lishe bora, biashara ya moja kwa moja na mshikamano wa kijamii.

Soko la matunda yenye shughuli nyingi ambapo watu wanachagua ndizi, maembe, mapapai, nanasi, tikiti maji, tufaa na nazi. Mtu mmoja anaonekana akielekeza au kujadiliana na wanawake wawili kuhusu bidhaa hii ikiwa ni taswira ya soko la wazi linaloendeshwa na wakulima na wafanyabiashara wa mtaa, likiwa na mchango mkubwa katika lishe ajira na uchumi wa jamii.

Eneo la soko ambapo mtu aliyevaa shati la zambarau amesimama mbele ya ndoo nyingi za plastiki za samawati na kijani zilizojazwa vitunguu, maana limefunikwa kwa turubai la njano. Hii ikiwa ni taswira ya soko la kilimo linaloendeshwa na wakulima wa mtaa; likiwa na mchango mkubwa kwa: lishe, ajira na uchumi.

Soko la kijamii lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wameketi nyuma ya meza na makreti yaliyojaa nyanya safi. Bidhaa zimepangwa kwenye ndoo vikapu na makreti imewekwa na mifuko ya kubebe . Mazingira haya ya soko ya wazi yanasisitiza uchumi wa ndani ushirikiano wa kijamii na upatikanaji kwa bei nafuu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji na wateja wanashughulika na biashara za mboga na matunda ambapo bidhaa kama: ndizi, nyanya, ndizi, pilipili hoho na kabichi; zimepangwa katika meza za mbao na vikapu. Huku baadhi ya vibanda vikiwa na myamvuli mikubwa kwa ajili ya kivuli. Hii inaonyesha taswira ya soko hai la kijamii linaojumuisha kilimo na biashara ndogondogo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapoo mboga safi kama: pilipili hoho, tango, nyanya, vitunguu, viazi na biringanya zimepangwa kwenye vikapu na makreti. Muuzaji ameketi akipanga bidhaa huku miamvuli ikitoa kivuli; hii ni taswira ya soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima na wajasiriamali wa mitaa, ikisisitiza upatikanaji wa chakula safi na biashara ya moja kwa moja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji waliovaa mavazi ya kiutamaduni wanauza nyanya zilizopangwa kwenye vikapu na mafungu mbele yao. Mandhari ya nyuma ina majengo ikionyesha kuwa ni soko la kijamii katika eneo la mjini. Hii ni taswira ya soko hai linaloonyesha biashara ya moja kwa moja, utamaduni wa mavazi na mshikamano wa kijamii

Soko la wazi ambapo wauzaji wanafanya biashara ya mbogamboga kama nyanya, vitunguuu na mboga za majani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, wanawake wameketi sakafuni na bidhaa zao mbele huku wengine wakishika ndoo au mafungu ya mboga. Hii ni taswira ya soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima wadogo likiwa na mchango mkubwa katika uchumi wa mitaa na lishe ya jamii.

Soko la wazi la kijamii ambapo muuzaji aliyevaa aproni nyekundu na kilemba anapanga mboga na matunda mezani bidhaa kama nyanya, pilipili hoho, vitunguu, mboga za majani ndizi na pilipili, zimepangwa kwa ustadi kwenye meza. Mazingira ya nyuma yanaonyesha uzio wa mbao na jengo la bati kusisitiza mazingira ya soko la kijijini lenye shughuli nyingi.

Duka la mikeka au mazulia yenye rangi na miundo mbalimbali ambayo yamepangwa ukutani na sakafuni, hii ni taswira ya soko la bidhaa za mapambo ya nyumbani ikiakisi ubunifu wa kitamaduni, ufundi wa mitindo na biashara ya rejareja.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo mama mmoja amesimama karibu na meza iliyojaa karoti, ndizi na mboga nyingine. Anaonekana amevaa aproni ya kijani na nyeupe juu ya shati la maua akihudumia wateja. Nyuma kuba vibanda vingine vyenye nguo na bidhaa mbalimbali ikiashiria kuwa ni soko lenye bidhaa mchanganyiko na mwingiliano wa kijamii. Hii ni taswira ya soko la mtaa linalochangia katika uchumi, lishe na ajira.

Soko lenye matunda na mboga nyingi kama: ndizi, nanasi, nyanya, vitunguu, karoti, pilipili hoho, tikiti maji, machungwa na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vikapu na makreti. Mtu mmoja ameketi akisoma gazeti mwingine akihudumia wateja hii ikiwa ni taswira ya soko la kijamii linaloendeshwa na wakulima na wafanyabiashara wa mitaa likiwa na mchango mkubwa katika lishe, ajira na uchumi wa kijamii.

Soko la wazi lenye harakati nyingi ambapo muuzaji ameketi nyuma ya vyombo vya nafaka kama mchele huku akihudumia mteja. Pembeni kuna mboga za majani, maembe, viazi na matunda mengine. Wauzaji na wateja wanaonekana wakishirikiana kwa furaha, hii ikiwa ni taswira ya soko la kijamii linalojumuisha kilimo na biashara ya moja kwa moja.

Soko la kijamii lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wanauza viazi na bidhaa zingine za kilimo mmoja wao aliyevaa kofia nyekundu anajaza ndoo ya plastiki yenye maandishi "onja" kwa viazi, wengine wameketi au kusimama karibu na bidhaa zao zilizohifadhiwa kwenye magunia na ndoo, mazingira haya ya soko la wazi yaliyo na paa la kujikingia jua linaonyesha uchumi wa ndani unaotegemea kilimo na ushirikiano wa jamii.

Soko la nguo lenye shughuli nyingi, ambapo nguo za aina mbalimbali kama mashati na magauni zimepangwa kwenye rafu na meza, watu kadhaa wanaonekana wanachagua bidhaa, ikiashiria muingiliano wa kijamii na biashara rejareja. Hii ikiwa ni taswira ya soko la mavazi linalochangia katika uchumi na mahitaji ya kila siku.

Soko la wazi lenye harakati nyingi, ambapo muuzaji ameketi chini akiuza machungwa ya njano, yaiyopangwa kwa ustadi. Pembeni kuna vitunguu, na mboga za majani huku wateja wakizunguka na kuwasiliana. Hii ni taswira ya soko hai la kijamii linalojumuisha kiliomo na biashara ndogondogo.

Sehemu ya nguo na viatu ndani ya duka rejareja la kisasa ambapo ukutani kuna viatu na ndala za rangi mbalimbali na pembeni yake kuna magauni ya watoto. Hii ni taswira ya maduka ya kisasa ya rejareja yanayojumuisha mitindo ya watoto, urahisi wa manunuzi na huduma za kisasa.

Duka la nguo ndani ya soko la kisasa likiwa na safu zilizojaa mashati, suruali, nguo za watoto na mikoba ,ukuta una mistari ya njano na nyeupe, sakafu ni ya vigae na runinga ya kidijitali juu ya rafu. Hii ni taswira ya mazingira ya rejareja ya kisasa yanayojumuisha mitindo, urahisi wa ununuzi na tehama.

Duka la rejareja la mitindo likiwa limejaa mikoba na viatu vya wanawake na wanaume. Vitu hivyo vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na meza na wateja wanaonekana kuchagua bidhaa ikionesha shughuli za ununuzi na mvuto wa bidhaa za mitindo. Hii ni taswira ya sehemu za ndani la duka la kisasa linalojihusisha huduma za rejareja, mitindo na mwingiliano wa kijani.

Sehemu ya duka la mitindo ndani ya duka kubwa la kisasa la rejareja, ambapo mikoba ya rangi mbalimbali kama nyeusi na zambarau imepangwa kwenye raki ya chuma. Pembeni kuna koti la kijani lilioninizwa na juu kuna sehemu ya nembo ikiashiria jina la duka. Hii ni taswira ya maduka ya kisasa ya rejareja yanayojumuisha mitindo urahisi wa ununuzi na mpangilio wa kuvutia.

Duka la viatu ndani ya soko la kisasa likiwa na visanduku vya viatu vya njano vilivyopangwa kwa ustadi na wateja wakichagua bidhaa. Hii ikiwa ni taswira ya mazingira ya biashara ya rejareja yanayojumuisha mitindo, ununuzi wa kirahisi na muingiliano wa kijamii.

Sehemu ya duka la mavazi ndani ya jengo la kibiashara, ambapo nguo mbalimbali zimepangwa kwa wingi kwenye wavu wa kuning'iniza. Mavazi hayo yana mitindo tofautitofauti yakiwa na maua, mistari na michoro mbalimbali; hii ikiwa ni taswira ya jengo la kibiashara linalojumuisha utofauti wa mitindo, uratibu wa bidhaa na mazingira rafiki kwa wateja.

Sehemu ya duka la nguo ndani ya jengo la kisasa ambapo mashati ya kiume yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu na yamefunikwa kwenye vifungashio vya plastiki, nyuma ya rafu kuna suti na makoti yaliyoning'inizwa yakionyesha kuwa duka hili linajikita kwenye mavazi rasmi. Mandhari ni safi na nadhifu inayoonyesha mazingira ya kitaalamu ya ununuzi ndani ya jengo la kibiashara.

Sehemu ya nguo za kiume ndani ya duka la rejareja la kisasa likiwa na sakafu iliyopangwa vizuri meza za kisasa na taa za mviringo pamoja na bidhaa za kifahari, bidhaa hizo zimepangwa kwa ustadi yakiwemo mashati, suruhari na mikoba hii ikiwa ni taswira ya duka la rejareja la kisasa. Linalolenga wateja wamitindo na kipato cha kati hadi juu.

Duka la viatu ndani ya soko la rejareja ambapo rafu zimejaa viatu vya aina mbalimbali, mpangilio ni wa msongamano lakini unaonesha wingi wa bidhaa na chaguo la wateja. Hii ikiwa ni taswira ya mazingira ya rejareja yanayojumuisha mitindo, urahisi wa ununuzi na huduma za kisasa.

Sehemu ya duka la nguo ndani ya duka la kisasa ambapo kuna raki ya chuma iliyojaa mashati ya rangi na mitindo mbalimbali. Sakafu ni ya vigae na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na mpangilio ni safi, hii ni taswira ya mzaingira ya rejareja inayojumuisha mitindo ya mavazi, urahisi wa ununuzi na huduma za kisasa.

Sehemu ya duka la mavazi rasmi ya kiume ndani ya jengo la kisasa, ambapo suti za rangi mbalimbali kama: samawati, kijivu na nyeusi; zimepangwa kwa ustadi kwenye wavu wa chuma. Juu ya rafu kuna vifungashio vya mashati au vifaa vya ziada, hii ikiwa ni taswira ya mazingira ya ununuzi wa kisasa inayosisitiza: uratibu, usafi na utofauti wa bidhaa.

Sehemu ya duka la ndani ya jengo la biashara ambapo viatu rasmi vya wanaume vimepangwa juu ya masanduku yenye chapa ya kampuni hiyo, viatu vimepangwa kwa ustadi kulingana na rangi na ukubwa huku vikiwa na mabango yanayoonekana kwa nyuma. Hii ni taswira ya mazingira ya kisasa ya ununuzi yanayojumuisha chapa, mtindo na urahisi wa huduma kwa wateja.

Sehemu ya viatu na vikoba ndani ya duka la kisasa la rejareja, iliyojaa viatu vya aina mbalimbali pamoja na mikoba iliyoning'inizwa ukutani, wateja wanaonekana wakichagua bidhaa na sakafu ni ya vigai, na taa angavu inaonyesha mpangilio wa kisasa. Hii ni taswira ya maduka ya kisasa na rejareja, yanayojumlisha mitindo na urahisi wa ununuzi na huduma za kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka ya kisasa ya rejareja ambapo kuna rafu zilizojaa, bidhaa mbalimbali kama sharubati soda hadi bidhaa nyingine za nyumbani. Hii ikiwa ni taswira ya maduka ya kisasa ilija yanayotoa huduma za rejareja, kwa jamii kwa urahisi usafi na upatikanaji wa bidhaa mchanganyiko.

Sehemu ya duka la rejareja lenye kitengo cha vinywaji na pombe likiwa limepangwa kwa ustadi na kuangaziwa vizuri. Kuna rafu za vinywaji baridi na jokofu la kuhifadhi bia na soda. Juu ya mlango kuna bango la "Liquor Store". Hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa linalojumuisha huduma mbalimbali kwa wateja wa rika na mahitaji tofauti.

Safu za vinywaji ndani ya duka la kisasa la rejareja iliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri ambapo kuna maji ya chupa hadi soda kama fanta, kokakola na juisi za matunda. Hii ni taswira ya maduka ya kisasa ya rejareja yanayotumia mbinu bora za upangaji wa bidhaa, ili kuvutia wateja na kufanya urahisi wa utautaji wa bidhaa.

Duka la rejareja ambapo bidhaa za vinywaji vikali hasa divai zilizopangwa kwa ustadi kwenye rafu, mteja mwenye kirago cha toroli chenye rangi nyekundu anasimama karibu na rafu hiyo akichunguza chupa. Mandhari ya duka ni safi yenye taa angavu na inaonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi wa bidhaa za rejareja.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja ambapo kuna bidhaa za usafi na vifaa vya kusafisha kama mifagio, pia kuna rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ikiashiria mazingira ya kisasa ya rejareja. Hii ni taswira ya maduka ya kisasa ya mitaa yanayotoa bidhaa za nyumbani kwa urahisi, usafi na upatikanaji wa haraka.

Sehemu ya vinywaji ndani ya duka la kisasa la rejareja; ambapo jokofu limejaa juisi za matunda ya ladha mbalimbali kama: embe, chungwa, zabibu, tufaa na matunda mengine. Hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa lenye mpangilio safi, bidhaa mbalimbali na huduma za uhakika kwa wateja.

Duka la rejareja linalouza viatu vya michezo na vya kawaida ambapo viatu vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu nyeupe. Huku vikiwa na chapa na bango linaloonesha kampeni ya mauzo au matangazo ya bidhaa. Mandhari ya taa angavu na bidhaa nyingine kwenye mandhari ya nyuma huonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi wa rejareja.

Sehemu ya duka rejareja hasa kitengo cha mavazi ya watoto wachanga na wadogo, ambapo mavazi yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu na wavu za kuning'inizwa, mandhari ni safi yenye taa angavu na sakafu ya vigae yanayoonesha mazingira ya kisasa ya ununuzi wa bidhaa za familia. Hii ni taswira ya maduka yanayojumuisha huduma mbalimbali kwa wateja wa rika na mahitaji tofauti tofauti.

Duka la rejareja likiwa na sehemu ya viatu vilivyopangwa kwenye safu, huku ishara ya asilimia hamsini inaonyesha kampeni ya punguzo; huku wateja wa rika tofauti wakionekana kuchagua bidhaa. Hii ni taswira ya maduka ya kisasa yanayojumuisha mitindo, urahisi wa ununuzi na huduma za rejareja.

Sehemu ya duka la kisasa rejareja lenye bidhaa za plastiki nyumbani kama; vikombe, mabakuli, vyungu na chujio vilivyopangwa kwa rafu kulingana na ukubwa na aina. Wateja wawili wanaonekana wakichagua bidhaa hii ikiwa ni taswira ya duka la kisasa linalojumuisha urahisi wa ununuzi bidhaa za matumizi za kila siku na huduma rafiki kwa familia.

Duka lenyereje kwenye bidhaa mbalimbali za chakula ambapo bidhaa zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu zikiwemo matunda safi kama ndizi na nanasi, pamoja na bidhaa zilizofungwa kama karanga matunda yaliyokaushwa na nafaka kama maharage nyekundu meupe na ya njano. Hii ni taswira ya mazingira ya kisasa ya ununuzi yanayojumuisha bidhaa za kilimo na chakula kilichosindikwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa la rejareja, ambapo mteja yupo mbele ya rafu za mboga safi kama: tango, pilipili hoho, biringanya na tangawizi. Mboga zimepangwa kwenye vikapu na kuna bei zilizowekwa. Hii ikiwa ni taswira ya maduka ya kisasa ya rejareja yanayojali: usafi, afya, na urahisi wa ununuzi.